Wingu liashirialo hali tulivu ya anga. Mkusanyiko wa miti, minazi iliyotapakaa kwa umbali, nyumba iliyojengwa kutumia mawe, milango na madirisha ikionekana. Kibanda kilicho na makuti upande wa juu, taa.

Duka lililojawa na vikapu vilivyopakiwa vitunguu saumu. Vitunguu vilivyofungwa kwa mafungu na kupakiwa mezani. Viungo tofauti vilivyowekwa kwa ndoo ya rangi nyeupe.

Mhudumu aliyeshikilia sinia kubwa iliyo na sahani nyeupe yenye wali wa biriani wa rangi ya chungwa na mweupe ukiwa na rojo na kachumbari upande kukiwa na vijiko vilivyoekelewa kwenye karatasi nyeupe, glasi iliyojazwa juicy chupa ya soda.

Maji mengi upande wa mbele kukiwa na mti mkubwa wenye matawi mapana. Kibanda kilichojengwa kutumia mabati na kuekewa mlango wa mbao upande wa mbele huku karibu mwanaume aliyevalia kofia nyeupe na shati rangi ya samawati akichoma mahindi kwenye jiko lake.

Meza iliyoundwa kutumia mbao ikiwekelewa sahani za mviringo nyeupe upande wa juu, moja ikiwa na kabeji, nyingine upande wa kushoto ikiwa na bakuli ndogo mbili za glesi ,moja ikiwa na pilipili ingine na ukwaju, huku na viazi vilivyopikwa vikakaushwa hapo.

Mazingira ya rangi ya kijani yenye miti iliyokusanyika na matawi makubwa mapana. Kinjia kidogo kinaonekana, gogo na vimiti vidogo vilivyopakwa rangi nyeupe kando.

Mazingira ya kufanyia biashara kukiwa na vitu vya aina tofauti tofauti vilivyowekwa kwenye magunia. Kwa ukaribu, watu waliosimama katikati ya njia ambao wengine wanapita. Kwa ukaribu wanawake waliovalia nguo za kufanana na wamevalia miwani.

Ardhi iliyo na mchanga laini, kuonekanao kuwa baharini. Miti mirefu ya mnazi, isiyo onekana mpaka juu. Kwa umbali, kibanda kilichowelekelewa makuti upande wa juu, kikipakwa rangi nyeupe upande wa chini.

Mazingira ya hotelini. Watu walioketi kwenye meza zilizozungukwa na viti, wengine wakisimama kwa umbali. Kwa ukaribu glasi mbili za juice zilizo na mrija katikati, sinia iliyo na wali wa rangi ya chungwa pamoja na mweupe, rojo katikati na kachumbari kando.

Wingu jeusi upande wa chini kukiwa na mkusanyiko wa miti pamoja na minazi na vibanda vilivyojengwa na makuti upande wa juu, mchanga mwepesi wa baharini kukiwa na takataka za bahari kando na kwa umbali kunaonekana kijumba kilicho na kitu cheupe upande wa nyuma.

Mazingira ya baharini, wingu jeusi lionekanalo kutoka kwa umbali, upande wa kulia 𝑎𝑟𝑑ℎ𝑖𝑛𝑖, mtu anayetembea aliyevalia shati nyeupe na suruali nyeusi, mchanga laini wa baharini, upande wa kushoto miti ya mnazi.

Lenye kujengwa na mabati upande wa juu, na mbao upande wa chini. Mwanaume mmoja aliyevalia koti na kubeba kitu cha rangi ya manjano mgongoni, huku chini ikiwa na samawati na kofia kichwani. Ananyunyuzia dawa kwa ng'ombe mkubwa wa rangi nyeusi mwenye madoa meupe.

Bahari upande wakulia, kukiwa na watu upande wa kushoto mmoja akionekana wa jinsia ya kike amebeba kipochi cha ua la waridi, anayetembea kuelekea upande wa mbele, nyuma kukiwa mtu wa jinsia ya kiume aliyevalia shati jeusi akimfata upande wa nyuma, mbele kukiwa na mwanamume akiwa ameinama akionekana kuchoma kitu.

Mabeseni mengi ya rangi ya kijani yaliyowekwa mabuyu, njugu na vinginevyo upande wa juu ya meza iliyoundwa kutumia mbao, magunia yaliyo kwenye sakafu, watu wanaoonekana kwa umbali mmoja akiwa ndani ya duka hilo liuzalo vitu hivi.

Rangi ya samawati, maji ya bahari yanayoyumbayumba kutoka upande wa kulia kuelekea wa kushoto, kukiwa na miti mikubwa ya mnazi, jengo lililo na chandarua kubwa upande wa juu, lililoshikiliwa na chuma, kwa umbali vibanda vyenye makuti upande wa juu.

Na kutumia mbao ikionsha mwangaza wa taa kukiwa na bakuli moja nyeusi ilio gawanyika mara tatu na kuekewa wali mweupe na mahargwe mboga za majni na maharagwe.

Miti mitatu minono mikubwa, miwili upande wa kushoto, mmoja upande wa kulia. Nyasi zilizokatwa kwa ubunifu, vitambaa vilivyosimamishwa muundo wa bendera, kwa umbali taa na kibao chenye mchoro na kuandikwa kwa rangi nyeupe.

Mazingira yenye matunda upande wa nyuma kukiwa na madirisha ya vioo. Kwa ukaribu, meza iliyoundwa kutumia mbao yenye kibeti cheusi upande wa juu. Mwanadada kando aliyevalia shati jeupe, aliye na dafu lenye analikunywa, kikombe kilicho na juisi.

... za kupandia. Mhudumu aliyebeba sahani kadhaa zenye vyakula, moja ikiwa na maharage ya leo, ukiwa limau kando. Wale mweupe, mboga za majani. Mkono mwingine ukiwa umeshikilia pilau iliyo na kachumbari na ndizi, vijiko vikiwa kando. Upande wa chini mhudumu mwingine anaonekana kupanda ngazi.

Meza yenye muundo wa fedha, kiti cha rangi ya samawati pembeni, bakuli kubwa ya rangi ya manjano iliyowekewa sahani kadhaa upande wa juu zilizo na mahamri, samosa pamoja na limau na mbaazi za nazi na kikombe chai chenye kijiko kando.

Sahani tano zilizowekwa chakula upande wa ndani, wali uliopakwa rangi ya chungwa, pembeni kukiwa na mwengine ulio rangi ya manjano ikionekana na tomato upande wa juu na nyama, pembeni kukiwa na rojo iliyowekwa kwa sahani mbili.

Mazingira ya kufanyia biashara, yenye mti mkubwa majani yake yanayodondoka upande wa chini. Kukionekana chandarua upande wa kushoto, watu waliosimama wanaoelekeza vidole vyao kwenye ndoo zilizowekwa upande wa chini. Wamama walioketi chini wengine na kuweka samaki kwenye ndoo.

Mazingira yenye mabati, upande wa chini kukiwa na bakuli za muundo wa fedha, vilivyowekwa chakula, kwa ukaribu, moto upande wa kushoto, huku katikati kukiwa na shawarma iliyodungiwa kwenye chuma, huku upande wa chini kukiwa na kimwiko cha kukatia.

Kubwa upande wa mwisho yenye rangi nyeupe na maandishi rangi ya kijani kwa ukaribu ndoo kumi na tano zilizo na viungo tofauti tofauti za mwisho zikionekana kuwa na vitekeaji upande wa juu.

Mtu anaetabasamu wa jinsia ya kiume aliyevalia shati la maboksi la rangi nyeupe na rangi ya kijani, huku mkono wa kulia ukishikilia ganda la ndizi alilolimenya, alilolishikilia kwa mkono wa kushoto. Upande wa chini bakuli ya rangi ya samawati.

Barabara kukionekana mtu anayesimama kando ya pikipiki mwingine akiingia kwa milango. Chandarua cha rangi nyeupe na rangi ya samawati kilichoshimiliwa na chuma. Kwa ukaribu mtu aliyeshikwa kisu shawarma iliyodungwa kwenye chuma nyingine ikidondoka chini kwa sini.

Jumba lililopakwa ukuta rangi nyeupe na dirisha linaloonekana kwa umbali. Kwa ukaribu watu watatu waliovalia kofia na mikoti nyeupe mikubwa. Jiko katikati, lililowekelewa sufuria upande wa juu.

Teli kando iliyoshikiliwa na chuma na changarawe pande ya juu kichwa cha mtu kikionekana kwa umbali aliyeketi huku karibu shawarma zilizodungwa katika chuma. Mwanaume aliyevalia shati leupe lenye mistari meusi na kuvalia saa mkononi kushikilia kijiko na kisu.

Meza iliyoundwa na mbao yenye nafasi upande wa katikati, kukiwa na simu iliyoegeshwa pembeni. Sinia kubwa iliyo na bakuli chache za muundo wa fedha katikati, zenye maharagwe, pilipili mbili, pamoja na viazi, limau na mahamri.

Mahali pa biashara, palipo tandazwa samaki wakubwa upande wa chini. Huku kwa ukaribu watu wawili wanaovalia kanzu nyeupe, na kofia upande wa juu. Upande wa kushoto hajavaa miwani, mwingine akiwa amevalia miwani, anaelekeza vidole vyake chini kwenye samaki hao. Akimuongelesha mwenzie.

Ya muundo wa mbao iliyo na kitamba cheusi huku kukiwa na vijiko viwili upande wa kulia upande wa kushoto. Katikati sahani nyeupe iliyo na wali mweupe pamoja na samaki aliyepikwa, mboga za kijani, limau na supu.

Nyingi zenye viungo vya kupikia. Upande wa juu kilo ya kupimia vitu, iliyo kando na chuma kirefu. Vikapu vingi vilivyowekwa njugu, maharagwe, pojo na vinginevyo. Kukionekana tangawizi upande wa mbele na vitunguu.

Ndizi za rangi ya manjano na rangi ya kijani, zilizoekelewa upande wa juu zikiangalia upande wa chini kuliko na tomato juu ya meza , vitunguu na matunda mengineyo yanayoonekana kutoka kwa umbali.

Mashine kubwa yenye tairi upande wa kushoto, inayosaga miwa, mwanaume upande wa nyuma anayeendesha mashine hiyo aliyevalia la rangi ya manjano yenye msalaba upande wa mbele na mstari mwekundu. Miguu ya mwanaume ikionekana kwa umbali.

Zizi la ng'ombe lililoundwa kwa mabati upande wa juu na chuma likiwa na gogo la jiwe lililoshikilia waya inayowezesha vichwa vya ng'ombe kutoka upande wa nje. Manyasi yaliyomwagwa ardhini. Ng'ombe watano walioinama wanaokula, magunia upande wa mbele wa chakula.

Mbao zilizokuwa za mashinji meusi kutokana na moto, kamba iliyoandikwa mahindi yaliyowekwa kwa mstari kukiwa chupa ya mafuta iliyowekwa juu ya mbao hiyo, kwa umbali kitu cheusi kilichoegeshwa pembeni.

Kando ya maji, kunaonekana wamama waliosimama kwa ukaribu wanaofanya biashara. Chandarua kubwa, lililotandikwa na kuwekewa samaki wakubwa wakubwa upande wa juu. Samaki aina tofauti tofauti, maji yakionekana kwa umbali.

Mhudumu aliyebeba bakuli kubwa lenye sahani tatu zilizo na wali wa rangi ya chungwa na mweupe pamoja na yai na rojo la biriani, kachumbari, limau, glasi iliyo na juisi ya rangi ya manjano pamoja na mrija upande wa chini kukionekana watu wameketi na kivuli kikitoka kwa jua kwa maji.

Meza yenye maandishi meusi upande wa mbele yanayosomeka kama Happiness upande wa chini kukiandikwa maandishi ya, Welcome, juu kukiwa na vyakula aina tofauti tofauti vilivyopangwa kwenye bakuli kubwa kubwa ikiwemo mishakiki iliyodungiliwa vijitini, sambusa, chapati.

Jengo liliopakwa rangi nyeupe, na mti wa mnazi ulio pembeni. Miti mengine ikionekana kando. Vibao viwili vyeupe, kimoja kikiwa na mgawanyiko, kimeandikwa maneno madogo madogo, kingine kimeandikwa maneno kutumia rangi nyeusi, kimefichwa na mti. Slabu iliyojengwa kwa mawe.

Meza ya mbao, iliyo na tandiko ndogo la mkeka, lililo na sahani tatu kubwa, zilizo na vyakula. Kama pilau, kachumbari na pilipili. Kukiwa na vijiko vitatu ndani, na mshumaa kando, uliowashwa.

Mazingira yenye mchanga mwepesi wa baharini na nyasi za majini, minazi, miti mikubwa. Majengo yaliyojengwa kwa umbali kidogo yaliyo na dari ya makuti na madirisha yanayoonekana pamoja.

Mazingira ya baharini, bahari ikionekana kwa umbali. Mti mkubwa wenye majani mapana. Watu walioketi upande wa chini mmoja alivalia shati nyekundu aliyesimama. Meza iliyo na vitu vya baharini. Upande wa chini kukiwa na tairi , kando gari jeusi.

Gari lililo na sehemu ya kuendeshea upande wa mbele, mkono uliovalia saa na kuchorwa ua, kidole cha gumbe kikionekana akiwa ameshikilia dafu kubwa lililo na kitu cha kumegea.

Mkono unaoonesha kidole cha gumba ulio shikilia sahani nyeupe ilio na uma ya kukulia chapati, wali, mboga za majani, nyama, kachumbari ilo na ovacado pamoja na limau na pilipili hoho kando.

Yenye kitambaa nyekundu na nyeupe na mistari meusi. Katikati kukiwa na sinia ya muundo wa fedha iliyobeba bakuli nyeupe yenye pilipili ya tomato na pilipili mbichi. Kando mkiwa na mahamri na viazi.

Zizi la ng'ombe likubwa lenye dari upande wa juu na chuma zilizoshikilia chuma hiyo. Kwa ukaribu ng'ombe wanne mahali pa kukunywia maji. Ng'ombe hao walio na rangi nyeusi na madoa meupe wakiwa wamesimama watatu mmoja akiwa amelala chini.

Meza iliyo na muundo wa kisanduku upande wa juu huku ikiwa na sahani zile za muundo wa fedha. Moja ikiwa na chapati, kando kabeji, ingine ikiwa na pilipili nyeupe, na ya rangi ya kijani. glass pembeni iliyojazwa juice ya rangi nyekundu.

Kitambaa aina ya leso ikiwa kimeekelewa sinia kubwa ya muundo wa fedha huku katikati kukiwa na bakuli nyeupe iliyo na pilipili ya tomato pamoja na pilipili mbichi iliyokatwa kando, viazi na mahamri.

Meza iliyotandikwa kitambaa chenye maboksi ya rangi ya nyekundu na nyeupe. Juu, bakuli ndogo, aina ya glasi, Iliyokatiwa tomato , kitunguu na limau, upande dania ikionekana kwa umbali. Pilau iliyo katika sahani kubwa ya mviringo, yenye nyama na majani ya dania upande wa juu.

Maji pembeni, chandarua, mbao zilizounganishwa, meza ya muundo wa mbao iliyo na bakuli kubwa iliyoshikilia sahani tatu nyeupe zilizo na vyakula sambusa, wali wa biriani, kachumbari, yai.

Kwenye madoadoa huku upande wa chini kukiwa na maandishi Galaxy A 51 katikati bakuli ya rangi nyeupe ya muundo wa kiviringo iliyojaa mahamri yaliyopikwa upande wa ndani.

Mazingira ya hotelini, kando kukionekana meza na kiti cheupe, miguu iliyovikwa nguo pamoja na viatu vyeusi. Meza ya muundo wa mbao iliyo na vyakula, pilau upande wa juu pamoja na juicy ikiwa vikombeni kukiwa na mtu mkononi mwake akiwa amevalia saa.

Meza iliyoundwa kutumia mbao juu kukiwa na sahani kubwa nyeupe iliyowekwa pilau ya wali wa rangi ya chungwa ukiwa na nyama upande wa juu kando kukiwa na kitunguu kilichokatwa mviringo, bakuli mbili upande mwingine iliyo na vitu upande wa ndani na glasi inayoonkana kwa mbali yenye juisi .

Meza nyeusi iliyo na mistari nyeupe, kwa ukaribu sahani ya kiviringo rangi ya kijani yenye mahamri manne yaliyopikwa, pembeni kukiwa na bakuli dogo lililo na maharagwe yaliyomwagiliwa tui jeupe la nazi.

Kamera lenye gari inayotokomea lengine likikuja upande wa kulia. Kwa ukaribu kachiri kilichowekwa kwenye kikalango. Mtu aliyeketi kwenye kiti cha plastiki cha rangi ya samawati. Upande wa juu kukiwa na mwavuli mwekundu. Mezani kuwekwa dafu.

Maji upande wa chini kukiwa na chandarua kubwa kilichoziba sehemu ndogo ya kuketia. Mhudumu aliyevalia kitambulisho cha jina kilichoandikwa "Hamisi", ameshikilia sahani mbili, upande wa kulia, upande wa kushoto iliyo na biriani, kachumbari pamoja na juice na vijiko.

Mazingira ya baharini, mchanga mwepesi wa baharini, kibanda kilichojengwa kutumia miti na kuekewa chandarua upande wa juu, mkusanyiko wa miti upande wa nyuma pamoja na minazi mirefu, boti lililotelekezwa kando, chuma refu nyeupe.

Mti mkubwa wenye mgawanyiko upande wa juu. Majani yake mabichi madogo madogo yakionekana. Upande wa chini mawe yaliyopasuliwa kuwa kokoto. Barabara iliyojengwa kutumia simiti. Manyasi mafupi yaliyokatwa kwa ubunifu. Mtu anayeonekana kwa umbali.

Meza ya rangi ya samawati yenye visanduku vidogo vidogo, upande wa juu sinia iliyoundwa kwa fedha, iliyo na wali rangi ya kijani, rangi ya chungwa na rangi nyeupe kando. Ndizi iliyokatwa nishwa mara mbili, yai, kachumbari na rojo la biriani, ukiwa na mrija mweupe.

Barabara ya lami iliyo na mstari wa rangi ya manjano katikati kwa ukaribu meza nyeusi iliyo na jiko iliyoekewa mshakiki iliyodungwa kwenye vijiti upande wa juu Kukiwa na bakuli iliyo na kifuniko cha rangi ya kijani. Kando mwanaume aliyeinama anayechoma nyama ya.

Duka la kuuza maziwa, lenye kibandikio upande wa juu kilicho chorwa ng'ombe na maandishi rangi ya samawati, huku upande wa chini wanunuzi wakisimama mbele ya duka hilo. Mlango ulioko wazi, kando ndoo za kuekea maziwa.

Ya mbao ya rangi ya samawati iliyoekelewa karatasi kubwa ya rangi nyekundu yenye maandishi meupe upande wa mbele upande wa juu kukiwa samaki, pweza na viumbe vingine vya baharini. Kando kreti ya rangi nyekundu iliyo na mnyama pia.

Mazingira matulivu yenye slabu nyembamba iliyojengwa kutumia mawe. Taa iliyokua upande wa kushoto. Jengo lililo dari la makuti lione kanalo kwa umbali, mkusanyiko wa miti mingi.

Barabara iliyo na ukuta mrefu upande wa kushoto na mnara mbele kukionekana na magogo mawili ya stima upande wa kulia, upande wa kushoto. Mkusanyiko wa miti iliyo kwa ukaribu na majani madogomadogo.

Zizi la ng'ombe, lenye ng'ombe wawili walio katikati humu, ikiwa na mabati upande wa juu, kando watu wanne wanaonekana, watatu wakiwa jinsia ya kiume, mmoja akiwa wa kike aliyevaa vazi leusi, koti rangi ya zambarau na kofia nyeusi.

Mazingira ya kufanyia biashara kwa ukaribu, chandarua iliyotandikwa chini na kuekelewa samaki wakubwa wakubwa upande wa juu. Kando kukiwa na wamama wawili mmoja liyavalia mavazi meusi na kuketi na kuekelea kipochi cha rangi ya waridi, kando mwingine akiwa ameinama anagusa samaki.

Hali tulivu ya anga, upande wa chini kukiwa na kibanda kilichojengwa kutumia miti. Kando minazi mirefu, kwa ukaribu miche ya kipapa iliyomea, manyasi mafupi, miche iliyo ardhini, uchafu wa baharini.

Mikono ya mtu aliyevalia shati jeupe lenye mstari mweusi upande. Meza nyeupe iliyo na sahani tatu, moja kwa ukaribu ukiwa na wali na mchuzi wa tomato na kachumbari.

...lilijengwa kutumia mawe yenye madoadoa meupe kando kukiwa na bahasha ya unga na waya ya stima iliyopita hapo kando. Bakuli linaweza rangi nyeusi lililo jazwa mahamri yaliyopikwa.

Jiko la kuchomea nyama lililoekwa mshakiki upande wa juu zilizodungwa kwa vijiti. Mkono wa mtu ulioshikilia kijiti na kuchomoa kukiingiza ndani ya moto huo unaonekana jivu la makaa ya moto.

Kumba la fedha, lililoundwa kwa muundo wa duara, lililo na wali, wa rangi nyeupe na rangi ya chungwa, huku majani ya dania yakiwa yametapakaa upande wa juu. Rojo lililopikwa kutumia viazi na nyama.

Boxi lililogawanishwa mara mbili upande wa kushoto, mahamri yaliyopikwa, huku kibakuli kidogo kilichowekwa maharagwe na kumwagia tui jeupe la maji upande wa juu na pilipili mbichi iliyodungiliwa katikati, upande wa kulia viazi, sambusa, bajia na ukwaju uliowekwa kwenye minofu.

Zizi la ngombe lililojengwa kutumia chuma na mawe, liko na ngombe ndani wanaoonekana kwa 𝑢𝑘𝑎𝑟𝑖𝑏𝑢. 𝐾wa umbali ngombe wengine na mtu aliyevalia koti rangi ya samawati na kofia nyeupe na nyeusi ameinama kushika nyasi ambazo wanakula ngombe hao.

Mitungi iliyo ardhini ya rangi ya manjano ikiwa na kiti ya rangi ya samawati iliyo na muundo wa mashimo kando ya meza ya muundo wa fedha ilioekelewa shimo ubande wa juu na sinia kubwa ya wali wa birihani pamoja na viazi na kabeji.

Mazingira ya msituni yenye miti mingi yenye majani madogomadogo seng'eng'e upande wa kushoto iliyowekwa kwa muundo wa duara kukiwa na mwamba upande wa chini. Kwa ukaribu, wanyama wenye madoadoa wenye...

Zizi la ng'ombe lililojengwa kutumia mbao na chuma upande wa kushoto. Kwa ukaribu, ng'ombe wanne waliosimama wenye rangi nyeupe na madoa meusi. Upande wa chini vivuli vya ng'ombe hao vikiwa vinaonekana.

Viungo vya aina tofauti tofauti vilivyowekwa kwenye ndoo huku kukiwa na tangawizi pamoja na kitunguu saumu. Watu wafanyibiashara. Machungwa. Upande wa nje kukiwa na gorofa moja refu lililopakwa rangi nyeupe na madirisha yake kuonekana. Waya za umeme pia.

Barabara ya lami upande wa kushoto ikionekana kibanda kilicho na kibandikizi cha rangi nyekundu, huku mawe yakiwa upande wa mbele, mkusanyiko wa miti pande zote mbili, ikionekana mtu aliyesimama na kuvalia shati ya rangi ya samawati, aliyebeba mfuko na kuvalia kofia kichwani.

Miza iliyotandikwa tandiko nyeupe ikiwa na vitobosha, viazi, mahamri, bajia huku mkono uliovikwa pete na kuvalia shati rangi ya samawati ukishika upande wa juu, kando gunia jeupe lenye mchele, mtu aliyevalia shati jeupe.

Jengo lililoundwa kwa umbo la duara lililopakwa rangi nyeupe ukiwa na mkusanyiko wa mti uliozunguka jengo hilo. Chini ardhini kukiwa na mwamba ulioshikilia nyasi. Miti ya minazi iliyo na madafu upande wa juu.

Kwenye nyasi fupi zilizotapakaa tapakaa za rangi ya kijani na mchanga ulio wa muundo wa udongo. Ng'ombe wawili wa rangi nyeupe wenye madoa meusi, mmoja akionekana kwa ukubwa mwingine akionekana mwili peke yake.

Meza kubwa iliyoundwa kutumia mbao. Upande wa juu, sahani kubwa ya rangi nyeupe iliyo na chapati kando na mishakiki iliyodungwa kwenye vijiti. Kando kachumbari iliyo kwenye bakuli kidogo, viazi, limau.

Maji ya bahari, yanayo yumbayumba. Wingu tulivu angani, upande mwingine miti miwili ya mnazi, inayoonyesha kwa ufupi. Majani mafupi yaliyokusanyika upande wa mbele, yenye maua upande wa juu.

Viungo vilivyojazwa kwenye ndoo kukiwa na chupa katikati na vitekaji. Kando magunia ya rangi ya kijani, kiti kilicho pembeni, kilo cha kupimia vitu kilichowekwa upande wa kushoto.

Wingu la giza chini bahari ilio na maji yaliotulia manyasi mafupi miti midogo yenye matawi membamba minazi mirefu iliyotokomea kutoka chini kibanda kinachoonekana kwa umbali.

Mazingira ya kufanyia bihashara yaliyo jengwa vibanda vilivyo wekwa mabati upande wa juu kwa ukaribu, wamama walioketi, wengine wakitazama upande wa mbele, wanaume wamesimama kwa umbali ,samaki zilizo wekwa upande wa mbele

Sehemu iliyojengwa kutumia simiti, kukiwa na chuma mbili zilizosimamishwa. Ng'ombe mkubwa wa rangi nyeupe mwenye madoa meusi anayekamuliwa maziwa kutoka kwa matiti yake kando kukiwa na seng'eng'e iliyozungushwa, mti mkubwa pembeni na nyumba kubwa.

Sehemu ya biashara kwa ukaribu. Meza ya mbao iliyotandikiwa samaki wakubwa pamoja na wadogo. Huku muuzaji akiwa ameketi na kuvalia kofia. Upande wa kushoto mtu anayeshika samaki hao kuonekana kuwanunua akivalia shati kubwa la rangi ya samawati.

Tingi wenye madoadoa, sahani upande wa juu nyeupe iliyo na mchoro wa maua iliochorwa kutumia rangi ya samawati. iko na viazi, bajia, sambusa pamoja na kaimati zilizopikwa.

Klabu iliyojengwa kutumia mawe mti mkubwa katikati kwenye majani mapana kibao cheusi kilicho na mahandishi ya rangi ya samawati mengine yakiwa ya rangi ya waridi. Kuta kando iliyowekezwa mbao iliyopakwa rangi nyeupe. Kwa ukaribu meza iliyozungukwa na viti vieusi.

Kibanda cha duka kilicho na waya upande wa juu, mahali pa kuuzia, kimepakwa rangi ya kijani. Upande wa mbele kukiwa na meza ya mbao na mwanamume aliyesimama, anayeuza sambusa, mitai, viazi, mahamri. Na chupa iliyo na juisi nusu.